Kundi la watu wakishangilia kwa shauku kubwa . Wengi wao wamevaa mavazi yanayoashiria utaifa huku wakipeperusha bendera za Kenya. Watu hawa wanaonekana kuwa na furaha na msisimko mkubwa wakinyoosha mikono yao juu na kufungua mdomo yao ishara ya kushangilia au kuimba. Mmoja amevaa nguo lenye alama ya Tusker, maarufu nchini Kenya. Jambo linaloweza kuashiria kuwa wako kwenye tukio la mchezo tamasha au sherehe ya kitaifa.

Watu watatu kwenye picha, wote wakiwa wamevalia fulana nyekundu na kofia, wanaonekana kuwa kwenye mkusanyo au hafla fulani. Mwanamke aliye upande wa kushoto anaonekana kuwa akiongea na mtu wa kati. Wote wanaonekana kuwa na furaha sana na kuchangia katika hafla hii.

Kiongozi wa Kenya ambaye huenda ni mwanasiasa akiongea au akipokea kitu kutoka kwa mtu mwingine. Kwenye ukuta nyuma yao kuna bango lenye maneno Kenya African National Union. Hii inaashiri kuwa tukio hili linaweza kuhusiana na chama cha siasa cha KANU.

Watu watatu wakiwa wamekusanyika karibu na dawati. Mwanaume mmoja amevaa suti ya buluu anainama na kuonekana kuwa anashughulikia kifaa cha elektroniki . Wengine wawili wamekaa nyuma ya dawati wanaonekana wanamwangalia. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi au chumba kingine cha ndani. Hali inaweza kuwa ya kuashiria mkutano, mafunzo au utatuzi wa tatizo fulani.

Timu ya mpira wa kikapu ya Kenya wakiwa wamejipanga uwanjani, wanatazama juu labda wanasikiza wimbo wa taifa, wamevaa jezi nyeupe na herufi Kenya mbele, jezi ya mchezaji wa kwanza ina namba nne, nyuma yao kuna skrini kubwa inayoonyesha Kenya na ina bendera ya Kenya, wako tayari kwa mchezo.

Kundi la wachezaji wa nne wa mpira wa kikapu labda wanawake wakiwa wamevaa jezi zenye maandishi Kenya, mchezaji mmoja wa nyuma aishilene mpira ya kikapu na watu wanaonekana kutabasamu wakionyesha hali na mshamano wa timu, picha hii inaweza kuwa sehemu ya kampeni ya mchezo au tangazo la mchezo nchini Kenya.

Tukio la riadha, labda mbio za mita mia moja au mia mbili ambapo wanariadha kadhaa wanakimbia kwenye uwanja wa riadha. Wanariadha wote ni wanaume na wamevalia mavazi maalum ya riadha. Wanaonekana wakiwa katikati ya mbio wakijitahidi kufika msitari ya kumalizia. Rangi za mavazi ya wanariadha zinatofautiana na baadhi yao wana namba za ushiriki, zilizowekwa kwenye jezi zao. Picha hii inatoa hisia ya kasi, ushindani na msisimko wa riadha.

Sehemu ya nje ya jengo ,juu ya mlango kuna ishara inayosemeka Huduma Centre ,watu kadhaa wako nje ya jengo hilo na baadhi yao wamekaa chini ,picha inaonekana kua watu hawa wamekuja kupata huduma za umma katika eneo hili la Huduma Centre.

Mazingira ya ofisi au kituo cha huduma kwa wateja. Watu kadhaa wamekaa kwenye dawati wakiwa wameelekea kwenye kompyuta. Moja wao ambayo yanaonekana kuwa mhudumu amevaa shati nyeupe. Kuna dawati la kahawia na kompyuta kadhaa. Nyuma ya watu hao kuna bango au kauli mbiu iliyoandikwa. Hii inaashiria kuwa ni mahali pa kutoa huduma. Picha inaweza kuwa imepigwa kwenye benki kampuni ya simu au kituo kingine chochote cha huduma ambapo wateja huhudumiwa ana kwa ana.

Pasipoti kadhaa za Kenya zikiwa zimepangwa kwa uangalifu ndani ya sanduku au chombo fulani. Pasipoti hizi zinaonekana kuwa mpya kutokana na mwonekano wao msafi. Jalada ya paspoti hizi lina rangi ya samawati na lina nembo ya taifa ya Kenya. Pasipoti zimepangwa kwa safu mbili. Picha hii inaweza kuonyesha mchakato wa utoaji wa pasipoti katika ofisi ya uhamiaji au mahali pengine panapohusika.

Mchezo wa soka unaoendelea kuna wachezaji wawili wa timu tofauti ambao wanakimbizana karibu na mpira. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya njano na kijani, na yule mwingine amevaa jezi nyekundu na nyeusi. Wako uwanjani kwenye nyasi na kuna mstari mweupe wa uwanja unaoonekana pia kuna watazamaji wengi wamekaa kwenye viti vya uwanja wakifuatilia mchezo.

Jukwaa la hafla rasmi labda ya uzinduzi wa mahakama au jambo jingine la kisheria. Picha inaonyesha tukio rasmi ya kisheria au kimahakama. Watu walio kwenye jukwaa huenda ni wageni rasmi, majaji au viongozi wanaohusika na uzinduzi wa jambo fulani. Mazingira yanaonekana kuwa ya heshima na ya kitaalam.

Kundi la watu wengi pamoja na wanasiasa wakiwa katika eneo fulani. Wengi wao wamevaa nguo nyekundu wakishangilia kwenye kiti cha watazamaji. Mwanamke mmoja ambaye ni mwanasiasa anaonekana ameshikilia bendera ya Kenya. Watu wengine wanaonekana kufurahia tukio fulani wakipiga makofi.

Mwanamke mmoja akizungumza au akitoa maelekezo anavaa shati nyekundu yenye madoadoa na pete ya fedha kwenye mkono wake wa kushoto. Nyuma yake kuna watu wamevaa kofia nyekundu, rangi nyekundu na maneno kwenye kofia yanaweza kuashiria mkutano wa kisiasa. Hata hivyo, si rahisi kutambua muktadha kamili au tukio hili kutokana na picha yake.

Jengo linaloonekana kuwa la huduma za umma lina maandishi huduma centre, kuna watu kadhaa wamesimama nje ya jengo hilo wakisubiri au wakiingia na kutoka. Wamevalia mavazi ya kawaida na mmoja wao aliye upande wa kushoto anaonekana kuwa afisa wa usalama. Picha hii inaonyesha kituo cha huduma Kenya, mahali ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali na inaashiria kuwa ni mahali pa shughuli nyingi.

Jalada la ripoti. Juu yake kuna nembo ya Kenya na maneno mahakama. Hii inaashiria kuwa ni ripoti kuhusu hali ya mahakama na utawala wa haki nchini Kenya. Inaonyesha kichwa cha ripoti ya utawala wa sheria na hali ya mahakama nchini.

Inaonekana kuwa ni sherehe au mkutano wa mashabiki wa timu ya soka. Watu wengi wamevaa mavazi ya kijani kibichi na meupe, rangi ambazo kwa kawaida huhusishwa na timu ya Gor Mahia nchini Kenya au timu nyinginezo. Wanaonekana kuwa na furaha na baadhi yao wameshikilia bango lenye maandishi inayosomeka. Hii inaeza kumaanisha kuwa wanatamani kucheza na timu ya Manchester City.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wanakimbia uwanjani baada ya mchezo au wakati wa mazoezi. Wamevaa jezi za rangi ya kahawia na njano . Wachezaji kadhaa wanaonekana na uwanja unaonekana kuwa na nyasi na kuna njia ya kukimbia kuzunguka uwanja. Kuna umati wa watu uwanjani wakifuatilia tukio hilo.

Mwanamke mmoja akiwa na msisimko mkubwa amevaa mavazi yenye rangi za bendera ya Kenya, ameshika fimbo yenye bendera ndogo na anaonekana akisherehekea au akiunga mkono timu ya Kenya kwenye hafla ya mchezo au sherehe. Watu wengine wengi wanaonekana nyuma yake wakidhibitisha kwamba hii ni hafla ya umma yenye watu wengi sana.

Tanki la maji jeusi lililowekwa juu ya stendi ya chuma nje ya jengo. Stendi hiyo inaonekana kuwa na ngazi au muundo wa msaada wa kupanda. Inaonekana kama mfumo wa kuhifadho maji kwa matumizi ya nyumbani au jengo hilo.

Rais pamoja na mkuu wa mahakama wakiwa wamevalia suti zinazofanana, wanafuatwa na baadhi ya watu wengine, wakiwemo walinzi wa maofisi, mandhari ya nyuma inaonyesha jumba la ndani labda ukumbi wa mkutano, wenye mapambo ya rangi za njano na zambarau, picha imepigwa kutoka mbali kidogo.